Ndani ya duka kubwa la nguo, nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wavu wa chuma. Kuna mashati, suruali, sketi na mablauzi za rangi tofauti. Kando kuna viatu na mikoba vikiwa vimeekwa kwenye rafu. Mteja mmoja amevaa sare nyekundu na anaonekana akivitazama bidhaa kwa makini akichagua kwa uvumilivu. Mazingira ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Hiki ni kibumbwi cha kuonyesha nguo, kikiwa kimevalishwa nguo za kisasa na maridadi, ikiwemo shati jeupe na suruali nyekundu pamoja na kofia na begi. Kuna bidhaa zingine kama miwani na skafu zilizopangwa chini yake.

Huu ni mlango kwenye duka la nguo au vifaa lenye bango linalosomeka Accessorize With Style . Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, shangaa na vitu vingine vya kuongeza urembo vilvyopangwa vizuri kwenye rafu. Mwangaza wa ndani ni mkali ukitokana na taa za dari na unaakisi uzuri wa bidhaa. Duka linaonekana la kisasa na linavutia.

Hili ni boutique la kisasa, yenye rafu zilizopangwa vizuri zikiwa na mikoba ya aina mbali mbali, na miwani ya jua, mpangilio wake ni wakuvutia unaonyesha huduma bora yao, biashara, na mitindo ya maisha ya kisasa, hasa kwa wateja wa mijini.

Hii ni duka la mavazi lenye nguo mbali mbali zilizo pangwa kwenye vininginio vya nguo. Hii inaonyesha biashara ya reja reja ya mitindo na mavazi kwenye wateja kwa jinsia na rika tofauti.

Viatu wazi na manguo yamepangwa kwa utaratibu kwenye ukuta nyeupe kulingana na ukubwa na rangi zao.

Hili ni duka ambalo linaangazia onyesho la miwani zikiwa zimepangwa kwa rafu nyingi. Juu ya rafu kuna picha za matangazo zenye watu waliovaa miwani mbalimbali. Mwangaza ni mkali ukionyesha bidhaa vizuri. Kwa jumla inaonekana kama duka la rejareja la kuuza miwani.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa zinazopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Wateja hukuja kuchagua manguo, na kuna nafasi ya kutosha ya kutembea. Mwangaza wa ndani ni mzuri, ukitoka kwenye taa za dari. Duka linaonekana kuwa nadhifu, na limependeza, likiwa na mkusanyiko mpana wa nguo za mtindo.

Hili ni sehemu la duka lenye kuuza manguo. Nguo za watoto wa kike wenye umri wa mwaka mmoja hadi saba zimetandikwa kwa mpangilio mzuri na pia, kuna dari zinazoangaza eneo hilo. Kuna maandishi ya fitting rooms yanayooneka upande wa juu. Mazingira ina unadhifu na yanavutia wateja.

Hapa ni ndani ya duka la nguo ambapo kuna nguo nyingi zimewekwa vizuri kwenye rafu na meza . Viatu na bidhaa zingine za mtindo pia zinaonekana zikipangwa kwa utaratibu ikionyesha kuwa ni bidhaa zinazouzwa dukani. Mwanga unatokana na taa za dukani na mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kisasa.

Hili ni sehemu, kwenye duka ya nguo. Kuna mistari ya mabegi, ya rangi mbali mbali kama kahawia, zambarau, kijani na machungwa. Chini, kuna masuruali, na sketi zilizopangwa kwa nadhifu. Pembeni kuna nguo nyingine kama mashati na koti zIlizopangwa kwa mpangilio. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Hili ni duka la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna jaketi na makoti yaliyotundikwa huku upande wa kulia kukiwa na mashati na fulana zilizopangwa kwenye rafu. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mwanga wa kutosha likiashiria mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Hii ni sehemu ya viatu kwenye duka, lenye rafu zilizopangwa vizuri zikionyesha viatu mbalimbali. Viatu vya wanawake kama vile sapatu na viatu vya wazi vimepangwa Kwa utaratibu. Mwangaza wa ndani ni mzuri ukitokana na taa za dari na sakafu inaonekana kuwa safi. Duka linaonekana la kisasa na linapendeza, likitoa nafasi nzuri ya ununuzi.

Hili ni duka la nguo la kifahari linaloitwa FAZAL The Luxury Boutique . Duka hili lina madirisha makubwa yanayoonyesha nguo ya na bidhaa za mtindo ndani. Limepambwa vizuri na inaonekana kuwa ndani ya jengo kubwa la kibiashara au jumba la maduka.

Kuna maegesho ya magari miundo tofauti tofauti kwa hii kiwanja. Watu wengine wanatembea wengine pia wamesimama kwa umbali. Pia kuonekana hema ye nje iliyotandanzwa nyeupe. Hii mazingira imepandwa miti na pia nyumba zimejengwa.

Hili ni sehemu ya nyuma ya gari na buti yake ipo wazi. Ndani ya buti, mnaonekana nafasi tupu ya kuhifadhi mizigo. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje.

Gari la abiria aina ya Toyota, limepakiwa katika sehemu ya maegesho. Huenda likawa kwa soko ya magari. Maeneo yanaonekana yamepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna magari mengine yameegeshwa jirani. Eneo hili lina mwangaza wa kutosha unaotoka kwenye taa za mtaa.

Mazingira hii iliyopandwa miti imeegeshwa magari miundo tofauti tofauti kwenye kiwanja. Wanaume wawili kwa umbali waliovaa koti ya kutofakari waonekana kusaidia kuelekeza jinsi ya kuziegesha gari.

Hili ni gari jeupu aina ya Subaru forester lililo pakiwa nje. Gari hili lina namba za usajiri za Kenya, likionyesha kuwa liko nchini Kenya. Inaonekana kuwa katika hali nzuri na safi na inaweza kuwa inauzwa au inatumika kwa matumizi ya kibinafsi.

Bajaji nyekundu iliyochakaa imesimama chini ya mti wenye majani mengi. Mlango wa bajaji umeharibika na tairi ya mbele inaonekana kuwa imelegea. Bajaji hii inaonekana katika hali mbaya kana kwamba haitumiki tena. Mazingira yamezungukwa na majani ya kijani kibichi.

Hili ni gari ambalo linaonekana la kifahari lenye rangi nyeupe lililoegeshwa ndani ya jengo. Muundo wake ni wa kisasa na unaonekana vizuri likiwa na rasmi nyeusi ya kifahari. Lipo katika mazingira ya ndani yaliyo safi na yanayoonyesha nafasi ya maonyesho ya gari au maegesho ya gari ya kisasa.

Haya ni magurudumu ya gari ambayo inasafishwa kwa maji yenye sabuni, huku mtiririko wa maji ukitoka kwenye mfumo wa kunyunyizia na kulenga uso wa taili. Inaonekana kama ni sehemu ya huduma ya kuosha gari au pengine mahali kuna biashara ya magari.

Hii ni sehemu ya ndani ya karakana au kiwanda kikubwa cha magari ambapo mabasi mapya ya njano na meupe yanaonekana yakiwa baado hayajakamilika. Mabasi yawe yamepangwa kwa mstari baadhi yakiwa na kofia na injini wazi, jambo linaloashiria kuwa yapo kwenye hatua ya mwisho ya kukamilishwa kabla ya kuuzwa.

Magari aina tofauti tofauti yameegeshwa kiwanjani. Gari nyeusi nambari lake la sahani ni KBR 740Q na gari la kijani ni KCH 589P . Nje la gari la kijani kuna watu wamesimama na mwingine ameketi ndani.

Hili ni gari amblo linaonekana kuwa la zamani likiwa limepaki nje. Milango yake imechanua kuashiria labda ilikua ikirekebishwa au lina matatizo. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu inayofanana na garage au eneo la ukarabati wa magari. Hewa ya nje ni safi.

Gari la zamani lenye muundo wa kifahari limesimama katika eneo la maonyesho ya magari, lina mwonekano wa wazi, taa kubwa za mviringo na magurudumu ya mbao, ishara ya teknolojia ya karne ya ishirini mapema. Limehifadhiwa kwa hali bora likivutia wapenzi wa magari ya kale na watembeleaji wa mabanda ya maenyesho.

Hili ni aina ya gari ambayo ni Subaru Outback lililo pakwa rangi ya kijivu cheusi gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje pengine kwenye maegesho bodi ya namba ikiwa inaonekana vizuri.

Kuna gari jeupe aina ya van , yenye imeegeshwa katika eneo la maegesho la magari, hasa katika sehemu ya wazi, yenye sakafu ya lami, gari hili, linaonekana kuwa katika hali nzuri, na lina nambari ya usajili, katika mandhari ya nyuma, kuna magari mengine pia, yaliyopangwa vizuri.

Hili ni gari la matatu ambalo ni muhimu kwa usafiri. Gari hili lina milango ya kuteleza na mistari mieusi. Limesimama nje labda katika kituo cha kuuzia cha mabasi au barabarani.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wameketi karibu na meza. Mwanaume amevalia suti huku mwanamke akiwa amevalia nguo za kawaida, wakionyesha wanaweza kuwa katika mazingira ya kibiashara au ya ofisi, labda wakifanya mkutano au mazungumzo ya kawaida.

Hii ni trela ambayo ni kubwa ya bluu iliyotumika kusafirisha magari ikiwa na wheel mbili na sehemu za kubeba magari za juu na chini. Trela imepakiwa karibu na eneo la viwanda na kuna majengo ya bluu na nyeupe nyuma pamoja na vichaka vya kijani. Hii inaonyesha usafirishaji wa magari katika soko la magari.

Hii ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi ya aina tofauti. Magari mengine ni meupe, meusi na ya rangi nyingine yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio. Eneo hili linaweza kuwa la sehemu ya biashara kiwanda au eneo jingine lenye mahitaji makubwa ya maegesho. Hali hii inaashiria wingi wa magari na shughuli za usafiri.

Gari aina ya SUV ya kifahari limetundikwa ndani ya chumba ya maonyesho ya magari. Lina mwonekano wa kisasa, rangi nyeusi inayong'aa na matairi mapana yanayoashiria uwezo wa kutembea maeneo mbalimbali. Sakafu ni safi, huku taa za dari zikiangazia vizuri vikionyesha mazingira ya kifahari na kitaalamu ya uuzaji wa magari.

Gari la rangi ya manjano limewekwa kwenye jumba la maonyesho lenye kuta za vyoo vinavyoruhusu mwanga mwingi kuingia. Dari la jengo limepambwa kwa taa ya kisasa ya mviringo na kuna mmea wa kijani katikati ya mandhari. Mandhari hii ni safi, tulivu na ya kuvutia.

Magari yamepangwa kwenye kiwanja ya wazi yakiwa katika bazari ya magari. Magari haya yana nambari za usajili wa Kenya na niya rangi ya aina tofauti. Mazingira ni ya kijani na mpangilio mzuri, unaoshauri kuwa ni sehemu rasmi ya biashara ya magari ambapo wateja huja kuchagua na kununua magari mapya au yanayotumika.

Hili ni gari kubwa ambalo limeandikwa Toyota Landcruiser Prado likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina rangi nyeusi au kijivu nyeusi na linaonekana liko katika hali nzuri. Namba ya usajili zinaonekana kuwa za Kenya zikiashiria gari hili linatumika nchini Kenya.

Gari tofauti tofauti kadhaa zimepangwa kwa safu tayari kuuzwa au kukondishwa. Magari yana rangi tofauti za kijivu na nyeupe. Hii inahusiana na biashara ya magari.

Wanaume wawili wanaonekana wakisalimiana kwa mikono mbele ya gari jipya kwenye chumba cha maegesho ya magari. Mwanaume mmoja amevaa suti na mwingine amevaa shati la kawaida huku wote wakitabasamu. Hali hii inaashiria makubaliano ya biashara labda mauzo ya gari au ushirikiano mpya wa kibiashara.

Hizi ni bidhaa sokoni. Ndoo imejaa viazi, na meza yenye karoti, hoho na matango. Ni sehemu ya soko, la mboga ambapo wakulima au wauzaji huleta mazao yao kwa wateja ili kununua.

Nguo za mitumba, zimetandazwa sokoni. Wateja wanaonekana wakizichagua mavazi tofauti tofauti, ikionyesha biashara ya nguo zilizotumika inayopatikana kwa bei nafuu katika soko za wazi.

Hii ni soko lenye watu wengi wakuuza na wengine wakinunua bidhaa mbali mbali. Kuna matunda kama maembe. mandizi, viazi pamoja na bidhaa zingine za nyumbani. Watu wamekaa na kusimama karibu na bidhaa zao na wengine wanatembea sokoni. Ni mazingira ya biashara ya kila siku.

Hili soko la wazi limewekwa bidhaa za kitamaduni, kama vinyango, mikufu, vikapu na mavazi ya kiafrika. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao vizuri, kuonyesha ubunifu wa kazi za mikono na tamaduni za kiafrika.

Hili ni soko la kisasa lenye ghorofa mbili. Katika ghorofa ya chini, kuna wauzaji wengi wakiwa wamepanga matunda na maboga kwa mpangilio mzuri. Soko hili lina mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutembea kati ya vibanda. Ghorofa ya juu inaonyesha watu wakiwa kwenye maduka au sehemu za biashara nyingine.

Hili ni soko la matunda la wazi, kuna meza iliyopangika matunda mbalimbali kama maembe, machungwa, ndizi yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuza. Nyuma ya meza kuna muundo wa hema au kibanda chenye paa la bati kinachotoa kivuli. Hii ni kuonyesha kuwa soko hili linaweza kuwa la nje au la muda.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali .Kuna matunda na mboga zilizopangwa kwenye vizimba na nguo zilizotandikwa kuuzwa. Inaonekana kama soko la kawaida pengine la bidhaa za nyumbani na nguo.

Viatu wazi kadha wa kadha na viatu vilivyofungaa zimewekwa kwa utaratibu sokoni kwenye mkeka mweupe. Zimewekwa lebo ya mia tatu kama bei yake. Kando yake pia kuna nguo za mchezo wa mraba. Watu wanatembea kando ya soko.

Hili ni rundo kubwa la nguo zilizotumika au mitumba zikiwa zimerundikwa katika sehemu inayoonekana kama soko la wazi. Nguo hizi zina rangi ya mitindo mbalimbali na zimepangwa kwa njia isiyo rasmi. Mandhari inaashiria shughuli la kibiashara labda sokoni ambapo nguo za mitumba zinauzwa.

Hili ni soko lenye bidhaa mbali mbali zilizo pangwa chini au kwenye meza ndogo. Kuna vitu mapambo na vitu vingine vya sanaa vikiashiria soko la vitu vya mikono au via kale. Bidhaa vimepangwa kwa wingi na zina rangi mbali mbali ziki vutia. Mandhari inaonyesha shughuli za kibiashara au utamaduni.

Hili ni duka la bidhaa za kiasili na zawadi, ndani ya duka kuna safu nyingi za bidhaa mbali mbali zikiwemo vinyago vya mbao, sanamu za wanyama, ngoma na vitu vingine vya mapambo. baadhi ya bidhaa zinaonekana kutengenezwa kwa mikono zikiwemo vifaa vya ngozi na shanga. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na meza.

Hili ni soko la vifaa vya jikoni na nyumbani. Kuna: majiko ya mkaa ya aina mbali mbali, sufuria kubwa na ndogo, pamoja na mitungu ya kuhifadhia vyakula. Vifaa vimepangwa chini na kwenye meza, huku baadhi ya watu ili wakuje wachague. Wanaonekana wengine wamesimama, muwe labda wauzaji. Mazingira yanaonyesha ni soko la wazi.

Huu ni mkusanyiko wa vito na shanga za rangi mbalimbali zilizotengenezwa kwa mikono zikiashiria biashara ndogo, zimepangwa vizuri zikionyesha zinaweza kuwa zinauzwa sokoni au duka la ufundi.

Hili ni soko la matunda na mboga. Mtu anaonekana akiuza ndizi na mananasi huku kukiwa na bidhaa nyingi sokoni. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na yanaashiria biashara ya kila siku.

Hili ni soko la kienyeji lenye vibanda vya miti ambapo bidhaa kama vile: viatu, mapambo na vinyago vinauzwa. Watu wanatembea sokoni kuchagua bidhaa wanazozihitaji.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa vifuniko vya chupa na vyomba vingine vya plastiki vyenye rangi mbali mbali vikiuzwa au kuonyeshwa sokoni. Pia kuna vyombo vya chuma au alumini nyuma, hii inashiria biashara au urejerezaji wa bidhaa sokoni.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na rangi nyeupe, na milango ya nyumba ni ya chuma. Kuna balcony kwenye hilo ghorofa na waya ya umeme imepita mbele ya jengo. Hali ya anga pia ni safi na yenye anga la blue . Jengo hili linaweza kutumika kwa makaazi au biashara ya nyumba.

Hili ni jengo refu la ghorofa likionyesha ni jengo la makazi ya biashara. Mbele ya jengo kuna barabara yenye miti na alama za barabara na majengo mengine yanaonekana kwa mbali. Hii inaashiria eneo la mjini lenye maendeleo.

Hili ni jengo refu la gorofa likionyesha usanifu wa kisasa. Jengo lina madirisha mengi ya miraba na balcony na lina rangi ya giza na nyekundu. Jua linaonekana kuakisi kwenye baadhi ya madirisha na kuongeza mwangaza kwenye picha. Sehemu ya chini ya jengo haionekani kwa wazi. Huenda hili ni jengo la makazi au ofisi.

Hii ni eneo la uwazi la nyika ambalo linaonekana kuwa sehemu ya maeneo ya miji au vijijini yanayohitaji maendeleo miundo mbinu. Ardhini ni ya rangi ya kahawia kwa sababu ya ukame au uchukuzi mdogo wa mimea na kuna majengo machache ya mbali ambayo yanaonekana kuwa ya zamani au yanayohitaji ukarabati.

Hili ni jengo, lijulikanalo kama Three Unit Complex . Katika jengo hili, kuna mabango yanayoonyesha ofisi, au vyombo vinavyopangishwa, To Let , na biashara ya miale mabati katika ghorofa ya chini. Anga ni safi na la bluu, likiwa na mawingu meupe machache ambayo yanaongeza uzuri wa mandhari ya eneo hili.

Hizi ni nyumba zilizoundwa kwa muundo wa kisasa pengine ni sehemu ya mradi wa makaazi. Kila nyumba iko na ghorofa mbili na zinaonekana kuwa na vyumba vitatu, ziko kwenye mazingira ya kupendeza na zinaonekaa kuwa zimetengenezwa vizuri. Nyumba hizi zina madirisha makubwa na milango ya kisasa, kando ya nyumba hizo kuna barabara ndogo.

Hili ni bango la tangazo lililo wekwa nje likionyesha jenga la makazi liitwalo Symphony residence huko Lavington. Tangazo linaonyesha bei na lina nambari ya simu ya mawasiliano, pia kuna maneno mengine yanayo enekana kama high action na pay less .

Kuna jengo la kisasa la ghorofa nyingi lenye rangi ya kijivu, nyeupe na manjano. Mbele ya jengo, kuna bwawa la kuogelea lenye maji safi ya buluu. Mazingira ni safi na kuna uzio unaolizunguka jengo hilo.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo linaonyesha ndani yake kukiwa na ngazi na korido. Inawezekana jengo hilo lipo kwenye ujenzi au ukarabati au ni jengo jipya la makaazi. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo hilo bado halijatumika kikamilifu.

Kuna jengo la makazi lenye rangi ya zambarau na kijani ambalo limekamilika na likotayari kupangishwa. Kuna bango mbele ya jengo lenye maandishi to let likionyesha kuwa nyumba hizo zinapangishwa. Jengo lipo karibu na barabara ya vumbi.

Jengo refu la kisasa, lenye madirisha ya vioo na mabalcony , linaonekana likiwa katika mtaa wa mji. Ujenzi bado unaonekana mpya, na kuna nyaya nyingi za umeme, mbele ya jengo.

Hii ni majengo, kadhaa ya ghorofa yenye muundo wa kisasa. Majengo yanaonekana kuwa makazi au biashara na kuna barabara iliyo mbele iliyo na magari machache. Anga inaonekana la buluu na mawingu mepesi. Miti na mimea inaonekana pembeni mwa baadhi ya majengo, ikiongeza uzuri wa mazingira.

Hili ni jengo refu la kisasa yenye madirisha ya vioo, linalofaa kwa makazi ya biashara. Limezugukwa na miti na nyaya za umeme ziko karibu. Ni mfano mzuri wa huduma ya mali isiyohamishika.

Hili ni jengo refu la makazi lenye rangi ya manjano, samawati na kahawia. Jengo lina madirisha mengi na linaonyesha usanifu wa kisasa wa mji. Anga lina mawingu meupe ishara ya hali ya hewa tulivu. Hili ni jengo linaloweza kutumika kwa upangishaji mijini.

Hii ni bango la matangazo la biashara ya huduma za magari. Huduma zinazotolewa ni kama vile, upakaji rangi wa magari, matengenezo ya mwili wa magari, uchunguzi wa matatizo ya magari, na usafi wa magari. Bango linaonyesha nambari ya simu, za mawasiliano kwa wateja wanaotaka huduma hizi. Pembeni pia kuna njia ya vumbi, na ua, wa mabati.

Kuna nyumba za kuruhusu zenye vioo ni nne ambazo kwa jina zinajiita M4 Apartment. Chini yake, kuna wanabiashara ambao wameweka biashara tofauti tofauti, na magari pia zenye miundo tofauti zimeegeshwa nje ya hizo nyumba.

Hii ni bustani kubwa yenye nyasi safi, miti mikubwa na vichaka vilivyopangwa vizuri. Nyuma kuna jumba la kifahari la rangi ya mijano . Mandhari hii ni tulivu na ya kuvutia, inayoonyesha huduma bora za mali isiyohamishika.

Tangazo linaeleza kuhusu jengo la kibiashara, liitwalo Highway Heights lililoko Kilimani, linatoa ofisi za daraja la A , zenye huduma za kisasa, nafasi zinapatikana kwa kuuza au kupangisha, kuanzia futi za mraba, elfu moja hadi elfu nane, jengo liko tayari kwa matumizi na nambari ya simu, imetolewa kwa mawasiliano.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa mawe ya saruji na linalenga makazi ya watu. Ukuta wa pembeni una maandishi yasiyosomeka. Kuta zimepakwa rangi ya kijivu na nyekundu huku madirisha pia yakiwa na grili kwa usalama. Majirani ni majengo ya biashara na makazi. Eneo linaonekana kuwa la mji mdogo na mtaa wa mijini.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye usanifu wa kipekee. Dirisha nyingi ya mraba na milango za kioo zinaonekana zikifanya muonekano wa jengo kuvutia. Miti na mimea inaonekana pembeni mwa jengo na anga la buluu lenye mawingu kidogo linafanya mandhari kuwa nzuri. Jengo hili linaweza kuwa la makazi au ofisi.

Hii ni nyumba ya kisasa ambayo ni ya ghorofa mbili, yenye rangi ya kahawia na nyeupe. Nyumba ina madirisha makubwa na milango ya vioo. Inaonekana kuwa katika eneo tulivu, labda la makazi na inaweza kuwa inapatikana kwa huduma ya mali isiyohamishika.

Hili ni jengo la kisasa la makazi lenye ghorofa mbili lililopakwa rangi ya kijivu na nyeupe likiwa na madirisha makubwa. Mbele ya jengo kuna mimea iliyo pandwa na baiskeli iliyo egeshwa ikionyesha mazingira safi na ya kisasa.

Hili ni jengo la kisasa linalotumika kwa biashara na makazi. Jengo hili lina bango la matangazo lenye maandishi To let ikimaanisha kuna nafasi za kupanga, pia kuna mabango ya biashara kama vile Omega mabati na Miale mabati. Jengo linamadirisha mengi mitambo ya mawasiliano juu ya paa, na linaonekana kuwa katika eneo la mji au mtaa wa kibisahara.

HIli ni sehemu kwenye duka kubwa ambapo kuna sehemu maalumu ya kuuza mananasi. Mananasi yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chupa za kioo na kuna mabango yanayoelekeza kuhusu huduma ya kukata na kufunga mananasi. Mandhari ya eneo linaonyesha mazingira safi na yenye mwangaza wa kutosha na watu wanaonekana wakifanya manunuzi.

Hili ni jengo la duka la Quickmart lenye maandishi mekundu yaliyoandikwa juu ya ukuta mweusi. Pembeni, kuna nembo ya kijani iliyoandikwa 'Fresh and Easy'. Chini, upande wa kulia, kuna nembo ya Cave na neno 'Entry' linaloonyesha mlango wa kuingia. Jengo hili lina vioo vikubwa vya mbele vinavyoonyesha mandhari ya ndani. Mandhari ya nje pia ni safi na ya kuvutia.

Hili ni sehemu la duka la nyama ndani ya duka kubwa au soko, likiwa na bidhaa za nyama zilizopangwa vizuri kwenye viburudisho. Kuna mfanyakazi mmoja akiwa nyuma ya kaunta akihudumia. Juu ya duka hilo, kuna ishara kubwa iliyoandikwa butcher yenye inaonyesha kuwa wanauza nyama.

Hili ni bango la matangazo, katika duka la Carrefour, likihamasisha wateja kujiunga kwa programu, ya My Club. Wateja wanahimizwa kuskani QR code ili kupata pointi, zawadi, au punguzo mara mbili.

Ndani ya duka kubwa, la kisasa, kuna rafu zilizojaa bidhaa, kama mikate, na vitafunio vingine, upande wa kushoto kuna friji, lakuonyesha mikate au keki, sakafu pia imepambwa, na dari lina taa, na mapambo, ya mbao, eneo ni safi lenye mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu kwenye duka kubwa ambalo linaonekana kuwa sehemu ya keki na bidhaa za kuoka. Rafu zimejaa baadhi mbali mbali ikiwemo: keki, mkate na vyakula vingine vya kuoka. Mwangaza wa ndani pia ni mkali, ukitokana kwenye taa dari na sakafu inaakisi nuru. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri. Pia kuna mabango kama pastries .

Hii ni sehemu kwenye duka kubwa lenye counter ya bluu na wateja waliopo ndani. Mtu mmoja yuko kwenye counter na nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa. Kuna alama za tile na number nne juu ya counter . Hii inaonyesha mazingira ya ununuzi wa kawaida katika duka kubwa la mjini.

Hapa ni sehemu kwenye duka kubwa au duka kuu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya rafu zenye bidhaa mbalimbali huku wakionekana kuwa ni wanunuzi. Hii inasababihiana na maduka makubwa.

Hii ni sehemu ya mboga mbichi katika duka kubwa la kisasa. Mboga zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna mabango ya bei kurahisisha ununuzi kwa wateja. Mazingira ni safi na yenye mwanga.

Hii ni sehemu ya vifaa vya elektroniki kwa duka kubwa, ikiwa na safu nyingi za televisheni zilizowashwa na kuonyesha picha mbalimbali. Chini ya televisheni hizo, kuna vifaa vingine vya nyumbani kama vile friji au majiko. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri ikionyesha duka lenye bidhaa nyingi za kisasa.

Hii ni barabara ya ununuzi, ndani ya duka kubwa au duka la nguo ambapo nguo na bidhaa nyingine zimepangwa kwenye rafu ndefu. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana na eneo linaonekana kuwa safi na lenye mwanga wa kutosha. Hii inaashiria sehemu ya ununuzi wa bidhaa za jumla kama vile maduka makubwa.

Hii ni sehemu ndani ya duka kubwa lenye rafu zilizojaa bidhaa na trolley za ununuzi. Kuna mabango ya bei na ofa ikionyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi. Hii inahusiana na maduka makubwa au masoko.

Hili ni friji la kuonyesha bidhaa ndani ya duka kubwa likiwa limejaa vitafunwa mbalimbali kama keki za krimu na keki za chokoleti. Kila rafu, imepangwa kwa mpangilio mzuri na taa za ndani zinaangaza keki hizo vizuri, zikionekana safi na kuvutia wateja.

Mwanamke anatembea kwenye duka kubwa huku rafu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chakula na vitu vingine vya nyumbani. Mwanamke amevaa nguo tu za kawaida na anaonekana akichagua bidhaa. Mwanga unaotokana na taa za duka na sakafu zinaonekana kuwa safi.

Hili ni duka kubwa linalojulikana kama Carrefour. Watu wanaingia na kutoka wakiwa na mikokoteni ya ununuzi. Ndani kuna bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa kwa usafi. Ikiwa ni sehemu ya ununuzi ya kisasa

Hili ni duka kuu la duka kubwa la Carrefour . Ndani kuna rafu zilizopangwa kwa usafi na bidhaa mbali mbali . Kushoto kuna counter ya malipo ya haraka ilioandikwa Express Counter yenye alama nyekundu na maandishi meupe. Mandhari ni safi, angavu na imepambwa kwa matangazo ya offer .

Duka kubwa la kisasa, tunaweza kuona rafu zilizopangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo kama mchele, unga na bidhaa zingine za matumizi ya kila siku. Mwanga wa ndani ni mkali pia na mazingira ni safi yakitoa hisia ya ununuzi wa kisasa. Gari la kusukuma bidhaa linaonekana mbele, likionyesha kuwa wateja wako kwenye harakati za kununua.

Ndani la duka kubwa la rejareja, kuna bidhaa aina tofauti tofauti, tunaona karatasi za chooni, zilizoonyeshwa kwa wingi, kwenye sehemu ya mauzo ya ofa, nyuma tunaona rafu zilizojaa, zilizojaa bidhaa mbali mbali kama sabuni, dawa na vyakula vya pakiti, mwanga wa dari ni mkali na sakafu pia ni safi, kuashiria mazingira ya usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa, kwa ajili ya wateja.

Hii ni sehemu ya malipo katika duka kubwa, kuna kaunta nyingi zilizoandikwa express counter kwa ajili ya wateja walio na bidhaa chache. Wafanyakazi wanasimama tayari kuhudumia wateja na pia mazingira ni safi, pana na ya kisasa, yakionyesha utaratibu mzuri wa ununuzi.

Karatasi za shashi za Hanan , zilizowekwa kwa utaratibu kwenye duka kuu la kujihudumia la vifaa, kisha zimewekwa kwa bei rahisi kuliko ya kawaida, bidhaa mbalimbali pia zimepangwa katika rafu na kando yake pia kuna kiti, cha rangi ya kijani.

Rafu nyingi za bidhaa zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa. Kuna pakati za rangi mbali mbali za bidhaa vya kula kama vile unga na nafaka, zinazopangwa kwenye rafu. Hii inaonekana kuwa ni sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa za reja reja.

Ndani ya hii duka la rejareja, kuna bidhaa kama mafuta ya kupikia, na karatasi zilizopangwa laini kwenye rafu. Upande wa kulia pia kuna mfanyakazi wa duka aliyevaa sare, ili kuelekeza wanunuzi. Mbele yake, pia kuna watu wanaochagua bidhaa. Sakafu ni safi, na pia mabango ya matangazo ya bei yamewekwa juu ya bidhaa. Mandhari inaonyesha mpangilio mzuri wa usafi, na duka la rejareja.

Kuna safu ndefu ya friji katika duka kubwa la kisasa, ndani ya friji kuna bidhaa mbali mabli zilizo pangwa kwa mpangilio mzuri kama vile maziwa na juisi na bidhaa zingine za maziwa rafu zimejaa vizuri na bidhaa zimetenganishwa kwa aina ya chapa tofauti. Madhari ni safi na yenye mwangaza mzuri kuonyesha hali ya usafi na utaratibu katika duka hilo.

Hii ni sehemu ndani ya duka kubwa au duka la vyakula. Kuna safu ndefu za rafu ziizojaa bidhaa mbali mbali zikiwemo vinywaji, vyakula vilivyo funganishwa na bidhaa nyingine za matumiziya nyumbani. Njia kati ya rafu ni pana ikiruhusu wateja kupita kwa urahisi.

Hii ni njia ya kusafiria au eskaleta ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Njia hii inaelekea mbali, ikionyesha umbali mrefu. Kwenye panda zote za njia, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa ingawa hazieleweki vizuri. Mbali kuna watu wachache wakionekana wakisafiri.

Hii ni sehemu ya huduma ya chakula ndani ya duka kuu au mkahawa wa kisasa. Vyombo vya nyuma vimejaa vyakula mbalimbali kama wali wa mboga, wali wa rangi, maharage na mboga vinginevyo. Hii pia sehemu inayoonyesha wateja huchagua chakula wanachotaka kabla ya kulipia. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Hii inaonyesha ndani ya duka kuu la rejareja linalojulikana pia kama duka kubwa. Hii ni duka ya kisasa, linalotoa bidhaa mbalimbali kwa wateja. Kushoto pia kuna rafu za mbao zilizojaa mikate na kulia, kuna maboksi na mipangilio ya mafuta na pia soda. Sehemu kwenye mwangaza wa kutosha na wateja wanaoonekana wakifanya manunuzi.